Wachezaji wa mpira wa kandanda wa vikundi viwili waliovaa sare ya kijani kibichi na nyekundu na kaptura nyeusi wapo kiwanjani wanacheza mpira na uwanja umejaa mashabiki kwa wingi sana.

Wachezaji kumi na nne, wapo uwanjani wanafanya mazoezi. Nyuma yao ni chuma iliyopakwa rangi nyeupe na kuwekwa neti nyeupe na karibu na ukuta ni mti umemea.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wanapokezana mkono kwa ishara ya kusalimiana kwa tabasamu. Chini ya mikono yao ni meza iliyo na vitabu na chupa za maji. Watu wingine wamesimama wakiwa wanawangalia kwa tabasamu.

Watu waliovaa sare wamekaa kwa viti vyeupe ndani ya hema. Mbele yao kuna meza iliyotandikwa, vitambaa za rangi ya kijani kibichi, huku wengine wamesimama mbele yao kuhudumiwa.

Wanaume na wanawake waliovaa shati nyeupe na kaptura nyeusi wamesimama mbele ya jumba la kifahari lililopakwa rangi nyeupe na lililo na maandishi huduma Kenya.

Vijana wengi waueme kwa wakike wanafurahia wakiwa wameinua juu wakionyesha bendera na mmoja shati lake limeandikwa tusker. Huku wengine wakiwa wamevalia kofia za ina mbalimbali yumo rangi nyeusi nyekundu.

Mwanaume aliyevaa suti na mwanamke aliyevaa nguo iliyo na rangi nyekundu na nyeusi. Wameshikilia katikati yao kitabu kilicho na rangi nyekundu huku wakipokezana mikono.

Mashabiki wengi sana waliovaliwa sare nyekundu mikononi wamebeba bendera na vitambaa huku wengine wameinua mikono juu, wanaonekana kushabikia mchezo unaoendelea uwanjani.

Wachezaji wa timu mbili wanacheza mbira wa kandanda huku timu moja imevalia sare ya kijani kibichi na ingine samawati na nyeupe. Na nyuma yao ni mashabiki ambao wamejaa uwanjani wakiwashangilia.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja ambao wamevaa sare nyekundu wanaonekana kuwa wana mazungumzo huku shati zao zikiwa zimeandikwa Son Nairobi.

Watu wawili waliovaa sare nyeupe wamekaa katika eneo limeandikwa information desk vision 2030 huduma center . Jumba kubwa la kifahari lililo na viti mingi na mataa ya kupendeza.

Watu watatu waliovaa sare ya nyeusi na shati nyeupe wamekaa kwa viti vya plastiki, mbele yao ni meza ambao imewekelewa talakilishi, nyuma yao kuna gari iliyoandikwa land cruiser na kando ya gari kuna watu walio panga foleni, wako chini ya hema ambayo imeandikwa police abstract .

Wachezaji wa timu mbili, wapo uwanjani, wanacheza kandanda. Mmoja amevaa sare nyekundu ambayo imendikwa Betika, na wengine wamevaa sare nyeupe, ambayo imendikwa Posta.

Mtu aliye vaa nguo iliyo na rangi nyekundu, nyeusi, na nyeupe. Amesimama mbele ya jukwaa lililo na nakipasa sauti na pambo la jina public na mkononi. Ameinua biblia na nyuma yake kuna bendera mbili.

Watu wawili wamevaa sare, mmoja amekaa huku mwingine amesimama, mbele yao ni meza iliyofunikwa na kitambaa cha kijani kibichi na kuandikwa kwa karatasi nyeupe zilizo na maandishi NTSA na good conduct naona mwanaume mmoja aliyevalia kofia ameinama karibu na meza.

Watu wapo katika ofisi ya serikari, kupewa huduma. Watano wamesimama katika sehemu mbali mbali wakishughulikiwa. Huku, wengine wamekaa kwa viti, wakisuburi kupewa huduma.

Mtu mmoja amejifunika makaratasi mawili, ya rangi nyeupe na ambayo yako na maandishi mekundu. Ambayo yanasoma, Kura Kwa Moi, KANU Kura Kwa Moi.

Wanaume wawili, waliovaa shati nyeupe na zilizo na rangi nyekundu. Wanazungumza huku wakiwa wanamwangalia mwanamke aliyevaa sare nyeupe na maandishi kwa ukuta yameandikwa Huduma Kenya.

Mwanariadha aliyevaa shati nyekundu iliyoandikwa Kipchirchir na kaptura nyeusi. Anaonekana kuruka kando yake, watu wawili waliovaa kofia nyeupe mwanaume na mwanamke wamekaa kando yake.

Watu wawili; mwanaume na mwanamke wanazungumza na mwanamke aliyekaa ndani ya kioo akiwa amevalia sare nyeupe na yenye masikio yenye rangi nyekundu. Katika ukuta pameandikwa Huduma Kenya post pay, chini yake kumeandikwa no transaction without original ID, M-pesa posted stamp sold here .

Mwanaume mtanashati amebeba bibilia mkononi mbele yake ni jukwaa lililo na kipasa sauti na maandishi republic of kenya , nyuma yake ni bendera mbili iliyo mkono wa kushoto na kulia.

Wanaume wawili waliovaa vizuri wamekaa kwa viti kando yake ni meza ambayo imepakwa kwa sehemu moja imepakwa rangi nyekundu ambayo yenye maandishi government services nyuma ya meza kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe lililo na maskio nyekundu anauza tarakilishi huku wanaume wengine wamemuangalia.

Watu wanaoonekana kuwa na umri mkongwe wameshika bango mkononi ambalo limeandikwa court ernex medication marinated under article 31 of the constitution wakiwa wanaelekea upande mmoja.

Mashabiki wapo uwanjani wengine wamesimama huku wengine wamekaa kwa viti vya plastiki wamevaa sare za kijani kibichi wengine na moja amejifunga kitambaa kichwani na maandishi ya Sport pesa yaonekana katika shati zao.